Hili ni duka la urembo na nguo. Duka hili linaonekana lina nguo nyingi kwelikweli na wateja wamejaa hapa wakichagua nguo zao. Kuna wateja wa kike na wateja wa kiume. Hili ni duka ambalo linaonekana linauzwa mauzo mengi zaidi kwa kila siku.

Hii ni duka ya nguo na urembo, duka hili limepangwa kwa utaratibu. Nguo hizi ni za rangi tofauti na za size tofauti. Njia imepangwa kuwa kuna kanjia katika njia hii.

Hili ni nguo la nguo na urembo. Duka hili limepangwa nguo za aina mbali mbali za kike, kiume na watoto. Nguo hizi ni za rangi tofauti na za hisi mbali mbali. Duka hili halijapangwa vizuri.

Hii ni duka ya nguo na urembo,. Duka hii huuza nguo za wamama na tena limepangwa sawa sawa. Hizi nguo ni za rangi tofauti na saizi mbali mbali.

Hii ni duka ya kuuza sare za wanafunzi za shule na kampuni nyingi hapa mjini. Baadhi ya nguo ambazo hupatika hapa, ni kama viatu, fulana, suruali ndefu na fupi, tai, shati, shuka, kabuti , mwavuli na kadhalika.

Hili ni duka la nguo na urembo, duka hili limewekwa nguo za wamama na wababa na tena kuna sehemu ya viatu vya wamama, wababa na watoto . Duka hili hupendwa na watu sana kwa sababu bei yake si ghali.

Hili ni duka la nguo na urembo, duka hili, huuza, njora za nguo, za rangi na aina tofauti, na tena mifuko, na begi, za wamama, ambazo ni za rangi tofauti, yakupendeza.

Hili ni duka la nguo na urembo ambalo huuzwa nguo za kike, kiume na watoto. Begi za aina yote pia hupatikana hapa na mpangilio uliopo hapa huvutia wateja sana.

Hili ni duka la nguo na urembo , lililo hapa mjini ambalo huuzwa begi za wanawake, mikufu , hereni, furuga , chupio na zinginezo. Bei ya vyombo hizi ni ya juu kiasi.

Hili ni duka la nguo na urembo. Hapa panaweza kuonekana kinyago mmoja ambaye amevalishwa nguo nzuri ya msichana na miwani na kofia. Pande zingine kumepangwa nguo za aina mbali mbali za wamama na wababa. Pahali hapa panaonekana ni parembo sana.

Hili ni duka la nguo na urembo. Mbapo limepangwa nguo nyingi za kiume na za kike. Pande mwingine kuna rafu ambayo imewekwa nguo na pale juu kuna bango ya kuhonyesha ni nguo gani zinauzwa wakati fulani.

Hili ni duka la nguo na urembo. Duka hili limepangwa nguo za kike na kiume. Nguo za kike ziko na marangi tofauti na size tofauti. Nguo za kiume zinaonekana zina rangi moja na hazipendezi kama nguo za kike.

Hili ni duka la nguo na urembo. Duka hili limepangwa nguo za aina mbalimbali. Kuna nguo za kike na za kiume, na kuna nguo za watoto. Nguo hizi ni za rangi tofauti na saizi mbalimbali. Duka hili ni duka linaonekana lina wanunuzi wengi.

Hii ni duka la nguo na urembo. Duka hili limepangwa nguo za kike na watoto. Sehemu fulani imepangwa nguo vizuri na sehemu nyingine haijapangwa nguo vizuri hata kidogo. Mwenye nyumba hili anafaa kujipanga ili apendeze wanunuzi wa nguo.

Hili ni duka la nguo na urembo. Duka hili ni la kipekee kwasababu linauzwa viatu vya aina mbalimbali ya kike na kiume na watoto. Viatu hivi ni vya rangi tofauti na vinapendeza zaidi.

Hii ni trela, inayobeba magari mengi, kutoka bandarini, kuelekea, mahali popote, yanayouziwa, magari haya, husaidia sana kwa sababu, hubeba hayo magari, kwa safari moja.

Hii ni mahali pa kuuzia magari madogo ya binafsi na ya kubebea mizigo. Magari haya, yanaonekana yametumika kiasi na yamewekwa katika eneo lina nyasi na miti mingi.

Hiki ni kituo cha kuuzia magari mpya. Inayoonekana hapa ni gari ambalo linaonekana ni la bei la juu na wakaazi wa hapa ni watu wa mapato mazuri kwa sababu wanaweza kuzinunua hizi gari.

Hii ni pahali ya kuuzia magari mpya, na ya kipekee. Gari hizi, zinaonekana ni gari za bei ghali, na watu ambao huzinunua, ni watu wa mapato makubwa. Watu wasiokuwa na mapato makubwa, hawawezi kununua gari kama hizi.

Hii ni mahali ya kuuzia magari ambayo yamenunuliwa katika mji wa Japani . Gari hili limetumika kwa kiasi na ni la pesa mingi. Wanunuzi wa gari hili ni watu wenye mapato makubwa na wanapenda gari nzuri kama hii.

Hapa ni mahali panauziwa magari, Gari hili limefunguliwa mlango ili kuonyesha mteja viti na vitu vingine vilivyo ndani ili kuweza kutoa uamuzi ufaao wa ununuzi.

Hizi ni gari zimeezekwa hapa kiwanjani fulani hapa mtaani. Wenye gari hizi wanaonekana wako na sherehe kulingana na hema ambazo ziko nyuma ya kiwanja hiki. Kuna nyasi mingi na miti mingi katika eneo hili.

Hapa ni pahali pa kuuzia magari. Walio hapa ni muuzaji wa hii gari na wateja wanapojadiliana na kuonyeshwa hili gari ili kuweza kuufanya uamuzi wa ununuzi wa hili gari.

Hii ni soko ya magari yaliyotumika. Hili ni gari ambalo ni la Honda ambalo ni nyeupe. Gari hili liko kando ya barabara. Kando kuna msitu.

Hii ni mahali ya kuuzia magari madogo, ya kibinafsi na ya kubebea mzigo. Mahali hapa panaonekana ni pahali pana kichaka na kuna barabara iliyo karibu. Mwenye hapa anaonekana hana magari mengi lakini ako na wateja wanaotaka kunua gari flani hapa.

Hili ni eneo la kuuzia magari mapya. Magari haya, hununuliwa sana na watu wa mapato ya juu, kwa sababu bei yake ni ghali sana na watu ambao hawana mapato mazuri hawawezi kuinunua.

Hiki ni kituo cha kuuzia magari yaliyotumika kiasi. Gari hili ni aina ya Subaru Forester ambalo limeezekwa hapa ili wateja walione ili waweze kulinunua.

Hii ni mahali ya kuuzia magari .Magari haya sana sana ni ya bei ya juu na hununuliwa na makampuni na watu ambao wako na mapato ya juu. Watu walio na mapato ya chini hawawezi kununua haya magari.

Hapa ni pahali pa kuuzia magari. Gari hili limefunguliwa mlango, ili kuonyesha mteja viti na vitu vingine vilivyo ndani ili aweze kutoa uamzi bora wa kununua.

Hapa ni mahali pa kuuzia magari. Gari moja linalouuzwa hapa limefunguliwa milango ili kuweza kuona pahali dereva hukaa na abiria ambapo wanafaa kuona gari vizuri ili waweze kununua.

Hili ni gari, ambalo liko pahali pakuuzia magari, hapa mjini, gari hili, limefunguliwa mlango wazi, ili wanunuzi, waweze kuziona, viti vilivyomo ndani, na kufanya uamuzi bora, wanapolinunua.

Hii ni mbaadhi ya magari yanayouziwa katika kituo hiki cha kuuzia magari. Gari hili la bei kali zaidi na haliwesi kununuliwa na watu wasio na mapato ya juu.

Hii ni eneo ya kuoshea magari hapa mjini. Anayeosha gari hili anaonekana anatumia pampu ya kupiga maji na kuliosha gari likawa safi sana. Mahali kama hapa hapawezi kuwa na usafi kama hakuna maji.

Hili ni gari la kuvutia gari zilizoharibika na zukielekeza katika kituo cha kutengeneza magari. Gari hili lina nguvu kwelikweli kwa sababu zinaweza kubeba mpaka lori na magari mengine madogo.

Hili ni gari aina ya Volkswagen ambalo limeegezwa katika mahali pa kuuzia magari na linaweza likanunuliwa na watu ambao hawana mapato ya juu kwa sababu ni la bei rahisi.

Hii ni mahali ya kuuzia magari madogo ya binafsi na ya kubebea mzigo. Magari haya yanaonekana yametumika kiasi na ni machache mno kanakwamba mwenyewe hana pesa ya kununua magari mengine ama ameuza magari yote yake ambayo aliyonayo.

Hii ni eneo ya kuuzia magari ambayo yametumika kwa kiasi. Gari hili limefunguliwa milango ili wateja waweze kuona ndani yake ili waweze kuona vitu ambavyo viko ndani ili kuamua kununua hili gari.

Hapa ni mahali pa kuuzia magari madogo ya binafsi na ya kubeba mizigo. Magari haya yamewekwa pahali pana nyasi mingi na miti. Magari haya yanonekana yametumika kiasi, yanapendwa na wateja wake sana.

Hii ni mahali ya kuuzia gari. Anayeonekana hapa ni mama mteja ambaye anaonekana akiikagua gari hili. Kando yake ni muuzaji wa hii gari, ambaye anamchungulia ndani.

Hapa ni pahali pa kuuzia magari ambayo yametumika kiasi. Magari haya hununuliwa na wakazi wa eneo hili ambao wako na mapato ya juu kwa sababu ni ya bei ya juu zaidi.

Hiki ni kituo cha kuuzia magari madogo ya watu na mizigo. sehemu hii inaonekana ni kati ya msitu fulani. Kunaonekana kuna wateja wengi ambao wamekuja kuangalia magari, wengine wana angalia ni magari mazuri gani ambayo yanaweza kuwanunua.

Hili ni soko la kuuzia magari. Wanaonekana hapa ni wateja wa magari na mwenye kuuza. Hawa wateja wamependezwa na gari fulani, na wanaliangalia wakijadiliana na muuzaji wa gari hilo.

Hapa ni pahali pa kuuzia magari yaliyotumika kiasi hapa mjini. Gari hili limefunguliwa buti ili wateja waweze kuona viti na vitu vingine vyote ambavyo viko ndani ya hilo gari ili waweze kulinunua kwa urahisi.

Hizi ni gari ambacho zimeegezwa kwa uwanja huu na wenyewe, wenye hizi gari wamehudhuria sherehe iliyo karibu na uwanja huu, na wataji chukua wakimaliza sherehe.

Hili ni eneo la kuuzia magari. Gari linalo onekana hapa limefunguliwa mlango wake ili wateja waweze kuona viti vilivyo ndani, na ndani ya gari ili kuamua kama wataweza kulinunua.

Hii ni tractor, ambayo hubeba magari mengi, kwa safari moja, kutoka bandarini, hadi sehemu za kuuzia hizi magari, katika miji mingi, hapa nchini.

Hapa ni pahali pa kuuzia magari madogo na mpya. Magari haya yanapendwa sana na watu ambao wanapenda kuzitumia hizi gari ndogo kama taxi na tena hununuliwa na watu ambao wakona mapato ya chini kwa sababu bei yake ni nafuu.

Hili ni duka la sanaa. Duka hili huuzwa picha za watu, wanyama, vyombo mbalimbali na mazingira aina yote. Picha na michoro inayoonekana hapa ni michoro ya wanyama kama: ndovu, watu, vitabu na mahali mbali mbali.

Hii ni duka ya kuuza vyombo vya aina mbalimbali. Baadhi ya vyombo vinavyouzwa hapa ni kama sahani, vikombe, vibuyu, vijiko na vyombo vingine vya plastiki.

Hili ni soko la maua linaloonekana hapa. Likona maua tofauti na mwenye kuuza amekaa kando akikagua maua fulani. Masoko kama haya hupatikana mjini ambapo kuna watu wengi.

Hili ni soko la viazi, vya aina yote, hapa mtaani. Ndoo ya vipimo tofauti, hutumika kuuzia wanunuzi. Wauzaji wa hivi viazi, huzinunua kutoka kwa watu, walio na mashamba makubwa, hapa nchini.

Hizi ni duka zinazozunguka kituo kimoja cha basi hapa mjini. Baadhi ya hizi duka huuza asali, zingine ni hoteli na zingine zinahusika kama mahali pakuweka na kutoa pesa ya M-pesa .

Hii ni soko ya mboga na matunda. Mboga na matunda zinazopatikana hapa ni kama nyanya, pilipili hoho, tango pepeta, kitunguu, machungwa, ndimu, karoti na aina zingine nyingi.

Hii ni soko ya kuuzia nguo ambazo zimetumika kiasi. Nguo hizi sana hutoka katika miji ya Uingereza na zinatumika sana hapa mjini kwa wale ambao hawajiwezi kununua nguo mpya na zinawasaidia sana kwa sababu hawana pesa za kununua nguo mpya.

Hili ni soko la vyakula liliko kwa mtaa mmoja hapa mjini, paa ya sehemu zingine za jengo hili ni ya karatasi ya plastiki na gunia na lavuja sana wakati wa mvua.

Hii ni soko ya nguo za mitumba, nguo ambazao huuzwa hapa huwa za bei nafuu na watu wengi sanasana walio na mapato ya chini huweza kuzinunua na kuzitumia.

Hiki ni duka la sanaa ambalo huuza mikufu ya tatamaduni. mikufu hii hupendwa sana na watalii na watu wa jiji hili.

Hili ni soko lililo na maduka ya kuuza nyama na samaki. Duka ambalo huuza samaki halijazingatia usafi kwa sababu, samaki zimewekwa Kwa gunia na halina chombo cha kuhifadhia hizo samaki.

Hili ni duka la sanaa, linalouzwa shanga, vuruga, viatu na vifaa vingine vya kitamaduni ambavyo hupendwa sana na watalii pamoja na watu wengine ambao hupenda kuiga mitindo ya utamaduni wao na huletea serikali pesa nyingi za kigeni.

Hii ni duka ya vyombo na bidhaa za utalii, zinapoonekana hapa ni teo za rangi tofauti na size tofauti, mikeka ya rangi na size tofauti. Kuna viondo ya aina mbalimbali kuna wauzaji ambao wameketi hapa.

Hili ni duka la sanaa. Duka hili linauzwa vibuyu viondo vya rangi tofauti na vinyago vya wanyama wa aina yote kama vile Simba, Ndovu, Twiga na zinginezo.

Hii ni soko ilyosehemu fulani hapa mjini. Soko hili linauzwa vitu kama nyanya, vitunguu, vitunguu saumu kuna dania na mboga za aina mbali mbali. Mwenye hapa, huwa anapata pesa mingi kutokana na wanunuzi wa izi mboga.

Hili ni soko la uchuzi wa samaki zilizopikiwa hapa mtaani. Uchuzi wa vyakula mtaani waweza kusababisha magonjwa yanayotokana na viini kwasababu wachuuzi hawazingatii usafi unaofaa.

Hili ni soko la mboga na matunda hapa mjini. Soko hili linauza matunda kama maembe, machugwa, ndizi na vitunguu. Soko hili huwa linahudumia sana wafanyikazi wa mji na wageni wote ambao hutembea hapa.

Hili ni duka la sanaa. Duka hili lina vinyago ya aina mbalimbali na wanyama wa aina mbalimbali. Kuna vinyago wa watu kama Masai na kuna wanyama kama simba, ndovu na nyati. Duka hili linaonekana linapendwa na watalii sana.

Hii ni soko ya viatu ambacho zimetumika kiasi. Soko hii iko na viatu ya wamama, wababa na watoto. Watu wa eneo hili hupenda hii soko sana.

Hili ni soko la mitumba ya viatu. Soko hili lina vibanda mbali mbali. Baadhi ya hizi vibanda huuza viatu vya watoto, wamama na wanaume. Bei ya viatu hizi ni nafuu kwa kila mtu.

Hili ni duka la sanaa. Duka hili huuzwa michoro na picha za watu, wanyama, mazingira mbali mbali na vyombo mbali mbali. Na tena huwa na vinyago vya wanyama na watu wa aina mbali mbali.

Hii ni biashara ya kuuzia, vyakula na matunda. Zinazoonekana hapa, ni karoti, pilipili hoho, mahindi mbichi, ndimu, machungwa, maembe, na kadhalika. Iliyo hapa ni la ratili ambayo, hutumika kuzipima, hizi chakula.

Hili ni soko la sanaa. Soko hii huuzwa vitu kama nguo za kitamaduni, vinyago vya wanyama tofauti na watu wa aina mbali mbali. Wanauza viatu na nguo za kike na kiume.

Hii ni soko ya matunda na mboga. Matunda yanaonekana hapa ni kama ndizi, vitunguu, nyanya, pilipili hoho, parachichi, karakana na kadhalika.

Hapa ni mahali pa kuuzia mboga na matunda. Matunda yanayoonekana hapa ni ndizi mbivu na mbichi, karakara, tikiti maji ,nyanya, machungwa, biringanya na matunda mengine ya aina mbalimbali.

Hili ni soko la vyakula mbali mbali. Vyakula vinavyoonekana hapa nikama mboga na matunda. Matunda yanaonekana hapa ni parachichi kuna pai pai na kuna machungwa. Mboga ni za aina nyingi na kuna dania na pili pili hoho.

Hili ni soko la mabanda la matunda na mboga, lililo jengwa katikati ya mji mkuu. Soko hili hufanya huu mji kuwa mchafu na haupendeki na wageni wanao kuja hapa nchini.

Hii ni duka ya nguo, ambalo, linauzwa nguo za, wanawake, na njozi, za nguo za Afrika, kwa jina kitenge. Duka hili, limepangwa kwa utaratibu, kwa shelves . Hizi nguo, ni za rangi, mbalimbali na tofauti.

Hii ni soko ya mabanda ndani ya mji mkuu ambapo vyakula mbalimbali kama viazi, matunda, ndizi na mboga vinauzwa. Iko kando ya barabara na upande wake wa kushoto kuna nyumba kubwa sana ya kifahari ya gorofa watu hupitia katikati.

Hii ni nyumba moja ya ghorofa, hapa mjini, ambayo imejengwa, maduka mengi ya kukodisha. Mwenye kukodisha, ameweka kibango, ili wanaotaka kukodi nyumba, waweze kumpigia simu.

Hii ni nyumba ya gorofa kubwa sana hapa mjini. Nyumba hii hutumika na makampuni ya serikali na yasiyo ya serikali. Nyumba hii tena huwa na maduka ya aina mbali mbali ambayo hutumika na wakazi wa maeneo haya.

Haya ni majengo ya makaazi hapa mjini. Majengo haya hutumika na wafanyikazi wa kampuni tofauti tofauti hapa mjini na huwa hailipishi bei ya gharama sana.

Hii ni nyumba moja hapa mjini ambayo hutumika kwa kurekebisha na kutengenezwa bodi za gari. Gari huoshwa na tena kupakwa rangi. Gari zilizoharibika tena hutegenezwa hapa.

Hii ni nyumba ya ghorofa moja na ya kifahari iliyojengewa wanunuzi wanaotafuta nyumba zao za kuishi katika eneo hili. Nyumba hizi huwa ni ghali mno na haziwezi nunulika na watu ambao ni wa mapato ya chini.

Hii ni hoteli ya kifahali mjini, hoteli hii imejengwa kwa miti na paa lake ni la nyasi. Nyasi huwa inatuliza joto ambalo, liko katika mji huu. Hii hoteli hupendwa sana na watalii na watu ambao hupenda kupumzika mjini.

Hii ni nyumba ya makaazi hapa mjini. Nyumba hili limezungukwa na ua la miti. Nyumba hizi huwa ni za watu ambao wakona pesa nyingi kwa sabau limepambwa likapambika.

Hii ni nyumba moja ya ghorofa, ambayo hutumika kama makazi ya watu. Watu wanaoishi hapa, hufanya kazi kwa viwanda vilivyo apa mjini.

Hii ni nyumba ya gorofa kubwa sana iliyo mjini. Nyumba hii hutumika sana na maofisi ya serikali tena hukodeshwa hoteli, hospitali, shule, na duka zingine ambazo zinatumika mahali hapa.

Hizi ni nyumba za magorofa zimejengwa katika mtaa fulani ulio karibu na mji mkuu hapa kwetu. Nyumba hizi hutumika sana kama makazi ya wafanyikazi wanaofanya kazi katika mtaa huu.

Hizi ni nyumba za makaazi, inayoonekana hapa ni bango la ujenzi wa nyumba wa Hayat Heights ambayo italipiwa kodi ya miaka thelatini kabla ya kuingia.

Hii ni hoteli fulani ya kifahari, iliyo hapa mjini, hoteli hii imezungukwa na uwanja wa nyasi, na miti midogo ya maua, na hapo mbele, kuna uwanja ambao umejengwa kwa utaratibu, wa mpira, wa kikapu.

Hii ni nyumba ya ghorofa hapa mjini. Nyumba hii ni ndefu kuliko nyumba zingine zote hapa unaotumika kwa makazi na duka eneo hili.

Hii ni eneo la makazi katika la watu wa mji fulani, eneo hili linaonekana ni la watu wenye mapato mazuri kwa sababu nyumba zao ni za kisasa na wamejengewa uwanja wa watoto wao kuchezea.

Hizi ni nyumba za ghorofa, ambazo zimejengwa hapa mjini, na zinatumika sana na mashirika ya serekali na yasiyo ya serekali, kuwapa wafanyakazi wake ofisi. Na tena huwa na maduka ambayo hutumiwa na watu ambao hutembea hapa.

Hizi ni nyumba za ghorofa za makazi. Nyumba hizi hutumiwa sana na watu katika eneo hili ambao wanafanya kazi katika huu mtaa na tena kwa mji ulio karibu.

Hizi ni nyumba za ghorofa na zisizo za ghorofa ambazo ni makazi ya wafanyakazi wa kampuni zilizo hapa mjini. Majengo haya ni ya kifahari na ni ya bei ya juu sana.

Hii ni hoteli ya kifahari iliyojengwa nje ya mji mkuu. Hoteli hii hupendwa sana na wenyeji na watu wa nchi za kigeni kwa sababu haina makelele na ina hewa safi, sasa huwa watu wanapata mapumziko bora wakija hapa.

Hizi ni nyumba zisizo za ghorofa ambazo zimejengwa katika mji huu. Nyumba hizi, kila nyumba imejengwa kwa uwanja wake na ni za bei ya juu. Watu ambao hawana mapato mengi hawawezi kuzinunua na hutumia hizi nyumba ambazo zinajengwa kando, kwa sababu zinaweza kukodishwa kwa bei nafuu.

Hili ni jengo la makaazi, hapa mtaani. Jengo hili, limewekwa uwa, ambalo limezingirwa na waya za stima, na waya zingine zimewekwa miba ya kuzuia wezi kuingia kwa haraka. Nyumba hizi hupendwa sana na wakazi, kwa sababu, wanakuwa hawana uoga wa kuweka vitu vyao.

Hii ni nyumba kubwa ya ghorofa hapa mjini ambayo imejengwa manyumba mengi ya kuishi ndani. Kila nyumba inauziwa kwa bei ya dola elfu arobaini.

Hii ni nyumba la ghorofa , lililo hapa mjini. Nyumba hili hutumika kama maofisi ya wafanyikazi wa serikali pamoja na mashirika mengine yasiyo ya serikali kama benki , hoteli , duka na zinginezo.

Hizi ni nyumba za kifahari za makazi, katika mtaa fulani hapa mjini. Watu wanaoishi katika hizi nyumba, ni watu wenye mapato ya juu kiasi.

Hii ni nyumba ya kifahari iliyo jengwa kwa mtaa mmoja hapa mjini. Mijengo ya aina hii huwai ya bei ya juu sana na watu wa mapato ya juu pekee ndio wanaweza kuzinunua,

Hizi ni nyumba za makaazi zilizojengwa kwa ajili ya kuziuza. Nyumba hizi ni za bei ya juu na hununuliwa na watu walio na mapato ya juu hapa mjini, na tena hawa watu hufanya kazi hapa mjini.

Hili ni duka kuu la kujihudumia la vifaa na vyakula. Duka hili linamilikiwa na kampuni ya Quick Mart na watu hulipenda kwa sababu bei yake ni nafuu na iko karibu na makazi ya watu.

Hili ni duka kuu la kujihudumia, la vyakula na vifaa. Duka hili, liko pahali fulani mjini, na linatumika sana na wakazi wa eneo hili. Linapendwa, kwa sababu, lina vitu vingi vya bei rahisi, na bei nafuu.

Hii ni duka kuu la kujihudumia ya chakula na vifaa. Rafu zinaonekana hapa zimepangwa sabuni ya aina mbalimbali, sabuni za miti na sabuni za unga, ambazo hutumika sana katika eneo hili.

Hii ni duka, kuu la kujihudumia, la vyakula na vifaa. Sehemu hii, iko na rafu , zilizopangwa, bidhaa kama: mafuta ya kujipaka, sabuni za maji na miti, dawa za kuua viini, vyombo vya kunyunyizia, vyombo vya kuwekea sabuni, na kadhalika.

Hili ni duka kuu la kujihudumia la vyakula na vifaa. Wateja ambao hutembea katika hili duka hubeba vyombo vyao kwa kutumia troli na vikapu ambao hupelekea keshia ili kuweza pia na kulipa.

Hili ni duka la sanaa, hapa mjini. Duka hili limepangwa vibeti, vinyago vya wanyama mbalimbali, na vitu vingine, ambavyo hupendeza watalii sana. Watalii huletea pesa nyingi, taifa letu.

Hii ni duka kuu la kujihudumia la vyakula na vifaa. Duka hili limewekwa bidhaa mbalimbali kama maji ya machungwa, chupa cha kuweka maji na chakula na vitu vingine mbalimbali.

Hili ni duka kuu la kujihudumia la vyakula na vifaa. Inayoonekana hapa ni sehemu inayouziwa nyama na matunda. Nyama huifadhiwa kwa kuwekwa kwa friji kwa sababu inaweza kuharibika kwa muda mfupi sana.

Hili ni soko la matunda na mboga hapa mjini. Matunda na mboga zinazopatikana hapa nikama tango pepeta, nyanya, dania, machungwa, maembe, vitunguuu na vinginezo.

Hili ni duka kuu, la kujihudumia, na vyakula na vifaa, la Naivas. Duka hili, huuzwa vyombo mbalimbali kama unga, mikate, na tena huuzwa nguo, na vyombo vingine vyote, ambavyo hutumiwa manyumbani hapa mjini.

Hili ni duka kuu la kujihudumia ya chakula na vifaa. Upande unaonekana hapa ni upande wa kuweka karatasi ya kutumia vyooni kama vile AnAn na zinginezo.

Hii ni duka kuu la kujihudumia, ya vyakula na vifaa. Sehemu inayoonekana hapa ni sehemu ya kuuzia vyombo vya stima. Kuna rafu iliowekwa chakula, ingine imewekwa vyombo vya kutumia nyumbani na zinginezo.

Hii ni duka kuu la kujihudumia ya vyakula na vifaa, yanayoonekana hapa ni friji ambayo imewekwa nyama za aina tofauti na nyama hizi hutumika sana na watu wa mji wanaopenda kununua katika eneo hii hii.

Hili ni duka kuu la kujihudumia la chakula na vifaa. Baadhi ya vyakula ambacho hupatikana hapa ni unga wa ngano na wa mahindi, mikate, chai, kahawa, peremende na vinginezo.

Hili ni duka kuu la kujihudumia la vyakula na vifaa. Sehemu hii inayoonekana ni sehemu ya kuuzia matunda na kuuza vitu vingine kama mboga. Matunda yanaonekana hapa ni ndizi, machungwa, kuna vitunguu na kadhalika.

Hiii ni duka kuu ya kujihudumia ya chakula na vifaa. Rafu zinazoonekana hapa zimepangwa sabuni za maji za aina nyingi na tena mafuta ya maji ya kujipaka na viumbo vingine mbali mbali.

Hili ni duka la kujihudumia la vyakula na vifaa. Duka hili lina vyombo vingi ambavyo vimewekwa katika sehemu zake. Kila sehemu iko na kibango cha kuonyesha ni nini kiko katika hiyo sehemu ili wateja wapate kuzipata, kwa urahisi.

Hili ni duka kuu la kujihudumia la chakula na vifaa. Duka hili limemilikiwa na kampuni ya Carrefour na hufanya kazi siku zote, masaa yote. Duka hii hupendwa na watu wa karibu na wa mbali.

Hii ni duka kuu la kujihudumia ya vyakula na vifaa. Sehemu hii inayoonekana hapa ni sehemu ya kuuzia chakula kama tikitimaji, karoti, ndizi, machungwa na maembe. Watu hupenda hii duka kwa sababu bei yake ni nafuu.

Hili ni duka kuu la kujihudumia la vyakula na vifaa. Sehemu inayoonekana hapa ni sehemu inazouzwa miswaki ya meno, dawa za meno , sabuni za dawa ya kuua viini , sabuni za mti na unga na kadhalika.

Hili ni duka kuu la kujihudumia ya vyakula na vifaa. Duka hili lina vyombo mbali mbali na lina bei nafuu zaidi kwa wakazi wa eneo hili na wanalipenda sana hili duka.

Hili ni duka kuu la kujihudumia la vyakula na vifaa. Sehemu inayoonekana hapa, huuzwa vyakula kama mikate, chai, mafuta ya kupika, sukari na vinginevyo.

Hili ni jengo la ghorofa, hapa mjini, lililo na duka kuu la kujihudumia na vyakula na vifaa ambalo limemilikiwa na kampuni ya Naivas, na pia shule ya Summit Institute iliyo katika ghorofa ya sita kwa hii ghorofa.